Huduma za umeme hutegemea miundombinu, kama vile nguzo zilizounganishwa na transfoma, waya wa juu na vifaa vya usalama vinavyodhibiti usambazaji wa umeme kutoka kwenye vyanzo vikuu hadi kwenye makazi na biashara. Muundo huu unawezeshwa upatikanaji wa nishati kwa njia salama ya uhakika na inayochochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Katika jiji lenye shughuli nyingi watu wanasubiri kwa uvumiivu usafiri wa uma huku magari na mabasi yakipita barabarani. Harakati hizi zinaonyesha umuhimu wa mfumo wa usafirishaji katika kurahisisha maisha ya kila siku kuhakikisha watu wanawasili kazini, sokoni na nyumbani bila kikwazo. Mfumo bora wa usafirishaji unakuwa uti wa mgongo wa maendeleo ya mji.

Huduma za usafiri huimarishwa kuvutia ujenzi wa barabara za lami, ambapo mafundi hutumia vifaa vya kisasa kama lori la kuchangania saruji na zana za kulainisha uso wa barabara. Kazi hii hufanyika kwa utaratibu wa pamoja ikiwa na lengo la kurahisisha harakati za watu na bidhaa katika maeneo ya makazi na biashara.

Chupa zilizotengenezwa kwa vitu visivyooza, zimerundikwa mahali pamoja zikisubiri kuchakatwa. Ni hatua ya msingi katika kutunza mazingira na kushughulikia taka kwa njia salama.

Usimamizi wa taka katika maeneo ya mjini unategemea vifaa maalumu kama gari ya kubeba taka yanayofanya kazi kwa ustadi wa hali ya juu. Huku wafanyakazi wakiwa na vifaa vya kinga wakitekeleza jukumu la kukusanya na kusafirisha taka kwa usalama.

Huduma za maji zinategemea miundombinu madhubuti kama usambazaji wa mabomba makubwa chini ya ardhi, ambapo mafundi kuhakikisha matengenezo na usalama wa mfumo ili kuhakikisha maji safi yanayofikia watu kwa wakati sahihi bila usumbufu. Mfumo huu huchangia kwa kiasi kikubwa katika afya ya jamii na maendeleo ya maeneo ya mjini na vijijini.